Tangazo lililoandikwa katika nguzo ya umeme, kuashiria hatari na mtu yeyote haruhusiwi kugusa kwa sababu ya madhara yanayoweza kutokana na nishati ya umeme mkali unaopitishwa kwa nyaya mbalimbali.

Nguzo ndefu ya umeme iliyotengenezwa kwa miti imeshikilia nyaya mbalimbali kuonyesha usafirishaji wa nishati hiyo, kwa matumizi mbalimbali ya kijamii na kiwandani. Taa inayowaka wakati wa usiku husaidia ulinzi na usalama kutoka kwa wezi.

Daraja refu lenye mitambo pembezoni ya kisasa inayotumika kuzalisha umeme unaotokana na maji yaendayo kasi, nishati hiyo hutumiwa na watu kwa matumizi mbalimbali hasa kuendeshea vifaa viwandani na majumbani.

Nguzo ndefu imara zilizoshikilia nyaya za umeme kwa ajili ya kusambaza nishati hiyo, kwa matumizi mbalimbali ya nyumbani pamoja na viwandani kwa wananchi wanaoishi mahali hapo.

Nguzo kubwa mbili zilizo imara, zimeshikilia nyaya na transifoma inayotumika kukuza na kupunguza umeme utumiwao na watu katika jamii pia viwandani.

Kibao chenye umbo la pembe tatu, rangi nyekundu kikiwa pembeni mwa mabarabara ikiashiria watembea kwa miguu wanaruhusiwa kuvuka katika eneo hilo, hivyo humtahadharisha dereva na watumiaji wengine wa barabara.

Barabara nne zilizogawanyika, nyingine ikiwa ni ya juu, tayari kuruhusu vyombo mbalimbali vya usafiri kuweza kupita kwa urahisi, ili kuendeleza usafirishaji wa bidhaa na watu, kutoka eneo moja kwenda sehemu nyingine.

Pikipiki yenye rangi ya njano na nyeusi, iliyoegeshwa tayari kupakizwa mzigo mkubwa wa majani yatumikayo kulishia mifugo, yaliyowekwa kwenye mfuko mkubwa, na dereva akiupandisha ili kuupeleka mahali husika. Vyombo hivi hurahisisha usafirishaji wa mizigo.

Trekta kubwa la kisasa likishindilia barabara inayotengenezwa kwa mfumo wa lami, ili kurahisisha usafirishaji kwa kutumia usafiri wa ardhini kama magari, pikipiki pamoja na watembea kwa miguu.

Barabara kubwa iliyogawanyika katika sehemu kuu nne, ipitishayo magari makubwa kwa madogo yenye taa za kumulika na kumeremeta. Husaidia usafirishaji wa watu na bidhaa kutoka eneo moja kwenda sehemu nyingine kwa haraka zaidi.

Barabara nzuri ya kisasa iliyotengenezwa kwa mfumo wa lami husaidia usafirishaji wa bidhaa na watu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, hasa kwa usafiri wa ardhini kama magari, pikipiki, na watembea kwa miguu.

Barabara ya reli, iliyokatiza katikati ya miti mbalimbali pamoja na minazi, kukiwa na gari moshi lenye rangi nyekundu, linalotumiwa kwa ajili ya usafirishaji wa abiria pamoja na mizigo yao kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mifuko myeupe aina ya gunia iliyokusanywa baada ya kujazwa uchafu utokanao na plastiki, tayari kuteketezwa katika eneo maalumu au jalala. Hali hii huashiria usafi wa mazingira kwa ajili ya afya bora.

Uchafu uliotupwa bila ya mpangilio katikati ya kuta mbili zilizojengwa kwa saruji pamoja na matofali, kuashiria hali ya uchafu eneo lile ambayo inaweza kuhatarisha mazingira na afya kwa ujumla kwa watu wanoishi karibu.

Gari kubwa lenye rangi ya njano libebalo taka wakiwepo wahudumu wawili waliovalia mavazi ya kijani, tayari kupokea mafurushi mbalimbali yaliyojazwa uchafu ilikuyapeleka mahali husika kwa ajili ya utuzaji wa mazingira.

Gari kubwa yenye rangi ya njano na wahudumu walioko juu wakisaidizana kupakiza taka, ili kufanya mazingira kuwa bora na salama hivyo kupelekwa na kutupwa katika mashimo makubwa ili kuteketezwa.

Wahudumu wawili ndani ya kiwanda maalumu kinachotumika kuteketeza takataka zitokanazo na plastiki, na kuzifunga vizuri ili kutengeneza bidhaa zingine zitokanazo na malighafi hiyo.

Mhudumu wagari la taka akisaidia umwagaji wa taka izo katika eneo husika kwa ajili ya uteketezaji na kuhakikisha mazingira bora na salama kwa maisha ya viumbe mbalimbali viishivyo katika eneo hilo.

Mabomba makubwa ya kisasa yenye rangi nyeusi yaliyohifadhiwa tayari kwa ajili ya kuwekwa ardhini ili kusaidia usafirishaji wa maji taka yanayotoka majumbani pia barabarani ili kuweka mazingira safi na kuepuka harufu itokanayo na maji machafu.

Mapipa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa plastiki yamewekwa kando kando ya kiunga chenye majani ya kijani na mfuko mweusi umetoka kwa kuhifadhi taka. Tayari kuja kuchukuliwa na kupelekwa eneo husika kwa kutumia magari maalum. Hii huweka mazingira safi na salama.

Magari makubwa pamoja na wahudumu wake yakimwaga takataka eneo maalumu litumikalo kuhifadhi na kuziteketeza, hii huashiria mazingira bora ya usafi ambayo huepusha magonjwa mbalimbali ya mlipuko katika mazingira.

Pipa kubwa lenye rangi nyeusi pamoja na mfuniko, ambalo limewekwa kwa ajili ya kutupa taka tayari kuja kubebwa na kupelekwa mahali husika kwa ajili ya kuteketezwa hii huashiria mazingira safi kwa afya za binadamu na wanyama wengine katika eneo hilo.

Gari kubwa la kisasa lenye rangi ya kijani, likitumika kukusanya na kubeba takataka kutoka katika makazi ya watu, na kuzipeleka eneo maalumu kwa ajili ya uteketezaji wa uchafu huo, ili kulinda mazingira yetu.

Vyoo vinavotumika kwa ajili ya kukojolea kwa jinsia ya kiume, vikiwa vimewekwa katika ukuta mweupe wenye vigae pamoja na mabomba, yanayoruhusu maji kupita ili kusafisha pale vinapotumika.

Kikundi cha watu mbalimbali wakifanya kazi kwa ushirikiano wakiwa wameshika mifagio pamoja mabomba ya maji, wakifanya usafi kwa pamoja kuashiria na kuhimiza usafi wa mazingira wakati wote kwa afya bora.

Wahudumu mbalimbali wakipita katika makazi ya watu pamoja na masoko, na kukusanya taka zilizohifadhiwa kwenye mifuko. Tayari kuzisafirisha kwa gari na kuzipeleka eneo maalumu kwa ajili ya uteketezaji. Hii inamaanisha usafi wa mazingira kwa afya bora.

Mabomba makubwa ya bati au chuma, yaliyotolewa ardhini baada ya kutumika muda mrefu, ambayo hupitisha na kusafirisha taka na maji machafu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.

Gari kubwaa la kisasa lenye rangi ya kijani litumikalo kukusanya na kutupa taka, limeshikilia pipa dogo la plastiki lililowekewa uchafu tayari kwenda kumwaga na kuweka mazingira safi na yakupendeza kwa ajili ya afya zetu.

watu wa rika tofauti, wa kike kwa kiume, wakifanya usafi kwa kufagia. Pia wengine wakizoa na kuweka kwenye toroli dogo. Wamevalia barakoa ili kuzuia uchafu na maambukizi ya mgonjwa kama mafua, wakihimiza na kuashiria ufanyaji wa usafi kwa mazingira Bora.

Mafundi watatu waliochimba mfereji mkubwa ili kurekebisha sehemu ya mabomba yapitishayo maji ambapo palikuwa na tatizo kama vile kuvuja au kuharibika tayari kubadilisha na kuweka jingine, ili kurahisisha mfumo wa maji na usambazaji wake.

Gari kubwa lenye sehemu ya kubebea maji safi na salama, pia matanki makubwa yaliyopangwa juu ya meza ya chuma kwa ajili ya kuhifadhi kimiminika hicho pale yanapohitajika kwa matumizi mbalimbali katika jamii.

Mabomba mbalimbali ya kisasa yaliyopitishwa juu ya ardhi tayari kusambaza maji kutoka eneo moja kwenda sehemu mbalimbali kwa matumizi ya binadamu kama kuoshea vyombo, kufulia, kuoga pamoja na kunywa.